Hospitalini kwenye chumba cha kuwahudumia watoto. Mama ameketi kwenye kiti akiwa amevalia blauzi yenye maua yenye rangi tofauti tofauti. Akiwa amemshikilia mtoto anayehudumiwa na muuguzi.

Hospitalini kwenye chumba cha kuwahudumia watoto. Mama amekaa kwenye kiti cha plastiki akiwa amemshikilia mtoto akihudumiwa na muuguzi. Kando ni wauguzi wawili waliosimama wakiwa wamevalia aproni zenye rangi ya manjano.

Chupa ya dawa yenye nyenzo ya plastiki na rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi. Ikiwa na dawa inayoitwa Ibuprofen.

Mwanamke na wanaume wawili wanofanyakazi kwenye sekta ya kiafya pamoja na walinda usalama watatu waliovalia sare zao za kazi. Wamesimama wakiwa wameshikilia makaratasi yaliyo na maandishi. Mbele yao ni mafurushi ya magunia yakiwa na mizigo ndani.

Jengo lenye rangi ya manjano na rangi ya kijani ambalo ni sehemu ya kujisaidia ya watu wote wa jinsia zote. Kwenye sehemu ya nje ni mwanaume aliyesimama akiwa amevalia kofia yenye rangi nyeupe, shati ya mistari na suruali nyeusi.

Hospitalini kwenye chumba cha watoto, muuguzi amesimama akiwa amevalia miwani na sare ya kazi yenye rangi ya buluu, akiwa anamhudumia mtoto mchanga.

Ni kwenye tenti wauguzi wanakopeana chanjo. Kwenye kiti ni mwanamke aliyeketi akiwa amevalia barakoa blauzi yenye rangi nyeusi na suruali yenye rangi ya zambarau na nyeupe akiwa anapata chanjo kutoka kwa muuguzi.

Chupa yenye rangi nyeupe na rangi kijani iliyo na dawa inayoitwa, Ngiri Sugu ya kutibu magonjwa kama vile hernia , imeekelea juu ya zulia yenye rangi nyekundu.

Kwenye chumba kilicho jaa vitu mbalimbali, ni wamama wawili walioketi kwenye kitanda. Mmoja ni mgonjwa, na mwingine ni muuguzi, akiwa amevalia koti lenye mikono midogo yenye rangi ya bluu, na kushikilia kitabu mkononi.

Hospitalini kwenye chumba hiki ambapo muuguzi aliyevalia nguo yenye rangi ya bluu akiwa anamhudumia mwanamke aliyekaa kwenye kiti.

Kwenye sehemu ya kuteka maji, wanawake wawili, mmoja akiwa ameinama na mwingine akiwa amesimama wakiwa na mitungi yao yenye rangi ya manjano wakiwa wamekuja kuteka maji.

...kituo cha kuteka maji kilichopakwa rangi ya blue na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe ya, Boya Water Project. Kando ni mwanamke na mwanaume waliopanga mitungi yao yenye rangi ya manjano wakiteka maji.

Mwanaume amesimama akiwa amevalia kofia yenye rangi nyekundu, barakoa, ovaroli yenye rangi ya buluu na kinga kwenye mikono yake akiwa ameshikilia mashine.

Chupa tatu za plastiki, mbili zenye rangi ya kahawia na moja yenye rangi nyeupe, zenye dawa ya kalishemu zilizotengenezwa na kampuni tofauti tofauti.

Chupa ya plastiki kwenye rangi nyeupe na ufuniko wenye rangi nyekundu, ulio na dawa za vidonge zinazoitwa, Iron Chelate, zinazotumika kupunguza uchovu na kuongeza seli nyekundu za damu.

Hospitalini, kwenye chumba cha kuwahudumia watoto. Mama ameketi kwenye kiti cha plastiki, akiwa amevalia nguo yenye rangi ya blue na rangi ya manjano, akiwa amemshika mtoto akidungwa sindano na muuguzi.

Hospitalini kwenye chumba cha watoto muuguzi aliyevalia sare yenye rangi ya blue ameweka mashine kwenye masikio na kwenye moyo wa mtoto mchanga ili kusikiliza mdundo wake akiwa kwenye kitamizi.

Hospitalini kwenye zahanati mama amekaa kwenye kitanda akiwa amevalia nguo yenye rangi ya kijani. Mkononi amemshikilia mtoto mchanga aliyemfunika blanketi yenye rangi ya waridi.

Chupa nne za glasi zilizo na dawa za kutibu magonjwa kama vile surua, mabusha na Rubella zenye vifuniko venye rangi ya buluu.

Chungu chenye rangi ya kahawia. Kikiwa kimefungwa mkufu mwenye rangi nyeupe, nyeusi, na nyekundu kwenye sehemu yake ya juu. Ndani ya chungu, ni chupa zilizo chafu, na kibuyu chenye rangi ya kahawia, kilichozungushwa mkufu.

Boxi la dawa lenye rangi nyeupe, blue , manjano, kijani na nyeusi lililo na maandishi. Kando ni bakuli ya glasi iliyo na maji na chini ni tembe zenye rangi ya manjano, nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Saini chapisho iliyofungwa kutumia kamba kwenye miti mirefu yenye rangi ya kijani iliyo na maelezo ya mganga wa kienyeji, kile anachotibu na nambari zake za simu. Kando ni mwanaume amesimama akiwa amevalia kofia yenye rangi ya maruni, shati lenye mistari na suruali yenye rangi ya blue akiwa ameshikilia fimbo kwenye mkono wake.

Hospitalini kwenye sehemu ya inje ya ukumbi wa hospitali, wanawake wawili wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti. Mmoja wao akijipaka sabuni kwenye mikono ili kunawisha mikono yake. Kando ni askari ama mlinda usalama aliyevalia sare za kazi.

Hospitalini kwenye chumba cha kuwahudumia watoto, muuguzi aliyevalia barakoa na nguo zenye rangi nyeupe pamoja na kinga kwenye mikono yake, akiwa anamdunga sindano mtoto aliyeshikiliwa na mama yake akiwa amekaa kwenye kiti.

Boxi la dawa la Vitamin D3 lenye rangi nyeupe, rangi ya blue na mistari yenye rangi ya kijani likiwa na maelezo. Kando ni chupa iliyo na dawa ya Vitamin D3.

Hospitalini, chumba cha kupumzika wamama wanapojifungua. Wauguzi wawili, waliomtembelea mama aliyejifungua, wamewashika mikononi mwao watoto wawili mapacha waliofunikwa kwa suka za kufanana.

Mezani ni miti iliyokatwa vipande vipande na mikebe iliyo na dawa ndani kuashiria dawa za kienyeji. Kando ni panga ya kukata, na kando ya dawa hizi ni mwanamke aliyeketi akiwa amevalia shati la mikono mirefu lenye rangi ya waridi na suruali yenye rangi nyeusi.

Chupa ya glasi yenye ufuniko wa kijani uliojaa dawa yenye rangi ya kahawia inayotibu ukambe, surua na mabusha. Kando yake ni kipimo cha sindano.

Kwenye chumba hiki ni wanaume wawili. Mmoja akiwa ni daktari na mwingine mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kitanda chenye rangi ya mzee ama maroon akiwa amevalia barakoa, fulana na suruali nyeusi, daktari akiwa amesimama akimfanyisha mazoezi.

Wanawake ama wadada wawili, wanaoonyesha nyuso za furaha, wakiwa wamevalia mavazi ya kazi. Mmoja akiwa amevalia kofia, miwani, na kinga kwenye mikono yake. Kando ni mashine ya kompyuta.

Hospitalini kwenye chumba hiki muuguzi amesimama akiwa amevaa kofia yenye rangi nyeupe, barakoa, koti lenye rangi ya mala na kinga kwenye mikono yake. Kando ni meza yenye rangi ya kahawia ikiwa imewekwa dawa juu yake.

Wanaume watano na mwanamke mmoja waliovalia mavazi tofauti yenye rangi tofauti kuashiria kufanya kazi kwenye idara tofauti tofauti wameshikilia makaratasi kwenye mikono yao na mbele yao ni magunia ambayo yaliyojazwa.

Daktari mwenye jinsia ya kike amesimama akiwa anasafisha mashine. Amevalia sare yenye rangi ya buluu na kichwani amejifunika akiwa amevalia barakoa. Mkononi ameshika jug yenye rangi ya manjano na akiwa amevalia kinga kwenye mikono yake.

Mwananume amefunga macho akiwa ameketi kwenye kiti akiwa amevalia kofia yenye rangi ya buluu, barakoa, shati yenye rangi tofauti tofauti akiwa anadungwa sindano na mwuguzi wake.

Hospitalini kwenye maabara, wanaume wawili mmoja akiwa daktari akiwa amevalia sare na kinga kwenye mikono akiwa anampima mgonjwa aliyelala kwenye kiti akiwa amevalia shati ya buluu.

Hospitalini, kwenye chumba cha upasuaji, kilicho na mashine aina mbalimbali. Wauguzi wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi, yenye rangi ya bluu. Wakiwa na kinga kwenye mikono yao, barakoa, na kufunika vichwa vyao.

Kwenye maabara, daktari aliyevalia koti yenye rangi nyeupe akimpima mgonjwa kutumia mashine. Kando mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amevalia uwe wenye mikono mrefu yenye rangi nyeusi.

Wanaume watatu, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti akiwa amevalia kofia, shati yenye rangi ya zambarau na suruali yenye rangi ya kijivu. Wengine wawili wakiwa wamesimama wamevalia viakisi vyenye rangi ya buluu mmoja akiwa na kipima joto kwenye mkono akimpima yule aliyekaa.

Mwanaume amesimama akiwa amevalia shati na suruali yenye rangi ya bluu akiwa amebeba mkono moja juu na mwengine kuegemeza Mahali pa kushikia. Nyuma yake ni tanki tatu nyeusi ya kuhifandhia maji.

Ni kwenye ghorofa lililoanguka mwanamke na baadhi ya wanaume wakiwa wamevalia viakisi vyenye rangi nyeusi na mistari ya manjano na kijivu wakiwa wamevalia kofia zenye rangi ya manjano za kujizuia wakiwa wamesimama wawili wao wakiwa wanapanda kuelekea kwa ghorofa hilo.

Hospitalini, kwenye chumba cha kuwahudumia watoto, mama aliyevaa nguo yenye rangi nyekundu na nyeusi, amekaa kwenye kiti akiwa amemshikilia mtoto anayehudumiwa na muuguzi aliyevalia sare za hospitalini.

Umati wa watu wenye jinsia ya kiume na kike wakiwa wamevalia barakoa na na kuinua mikono yao juu, wengine wamekaa kwenye viti na wengine wakiwa wamechuchumaa.

Shambani mwanamume aliyevalia shoti yenye rangi ya waridi na fulana yenye rangi ya bluu. Nyuma yake amebeba mtungi uliojaa dawa akinyunyiza dawa kwenye mimea.

Wanaume wamesimama wakiwa na mshangao mkubwa kwa ajili ya jumba kubwa la ghorofa lililoanguka wengine wakiwa wamevalia viakisi huku wakipiga picha. Kando ya ghorofa hilo lilioanguka ni jumba moja lilionaikiwa nguo.

Moto wenye rangi ya manjano na nyekundu umeteketeza kichaka na miti mikubwa, ukiacha kichaka hicho na miti ukiwa na rangi nyeusi na moshi mkubwa ukipaa angani.

Chupa ya dawa ya baljam yenye rangi ya kahawia. Juu imezungushwa karatasi yenye maandishi ya rangi nyeupe, manjano, nyekundu na bluu .

Hospitalini kwenye chumba cha kuwahudumia wagonjwa. Mtoto mwenye jinsia ya kiume akiwa amekaa kando ya muuguzi aliyevalia sare za hospitalini na kiakisi chenye rangi ya buluu na nyeupe akiwa amevalia barakoa na mkononi ameshika kalamu na kitabu akiandika.

Na kwenye hospitali hii iliyoko na mashine mbalimbali za kushughulikia wagonjwa. Daktari akiwa amevalia miwani, barakoa, sare ya kazi, na mikononi, kinga, akimshughulikia mgonjwa wake ambaye amekaa kwenye kiti.

Wanaume watano wakiwa wamevalia mavazi meupe na kinga kwenye mikono yao yenye rangi nyekundu na kwenye miguu yao viatu vyeusi, mmoja wao amevalia mtungi nyuma wenye rangi ya bluu na manjano akiwa anapiga dawa.

Mama ameketi kwenye kiti, akiwa amefunga kitambaa kichwani chenye rangi ya zambarau, miwani kwenye macho na barakoaa yenye rangi ya buluu. Anadungwa sindano na muuguzi wake aliyevalia sare za hospitalini.

Watu wawili wenye jinsia tofauti waliovalia mavazi yenye rangi nyeupe, mmoja akiwa ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Katikati yao ni chombo au mashine inayotumiwa na daktari kumpima mgonjwa.

Ni kwenye barabara iliyofurika maji yaliyobadili rangi na kuwa na rangi ya kahawia. Wanaume wawili, mmoja akiwa kwenye pikipiki iliyobeba mitungi yenye rangi ya manjano, na mmoja akisukuma pikipiki hiyo.

Daktari wa ng’ombe aliyevalia barakoa na koti lenye rangi ya manjano na kinga kwenye mikono yake, akimueka dawa ng’ombe mwenye rangi ya kahawia akiwa amefungiwa kwenye kreshe.

Hospitalini, watu wakiwa wamepanga mstari wakisubiri kupata huduma. Kwenye kiti ni mwanadada aliyekaa akiwa anahudumiwa na daktari aliyevalia barakoa, shati lenye rangi nyeupe, suruali lenye rangi nyeusi na kinga kwenye mikono yake.

Juu ya meza hii ni kitambaa na chupa ya glasi iliyofunikwa yenye kipimo cha milimita ishirini. Kando yake ni kipimo cha dawa. Ndani ya chupa hii ni dawa inayo tibu ukambi, mabusha, na surua.

Hospitalini, mama akiwa ameketi akiwa amevalia koti lenye rangi nyeusi na sketi lenye rangi ya buluu na viatu vyeusi na barakoa akiwa amemshikilia mtoto anayehudumiwa na muuguzi aliyevalia sare za hospitali zenye rangi ya blue .

Wanaume na wanawake wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti. Baadhi yao wameshika makaratasi kwenye mikono yao yaliyo na maandishi. Mbele yao ni paketi za pedi zilizopangwa.

Umati wa watu, wenye umri tofauti, wanawake kwa wanaume. Wengine wakiwa wamekaa kwenye viti, na wengine kupanga mstari, waki𝑛goja kupata huduma kwa madaktari ama wauguzi waliovaa viakisi vyenye rangi ya kijani.

Kipeperushi chenye rangi ya kahawia kilichochorwa chupa ya dawa ya ALBA MUJAARABU yenye rangi nyeusi na ufuniko wa kijani ikiwa na maelezo ya jina la kikundi na maelezo ya magonjwa yanayotibiwa na dawa hio na mahali wanakopatikana na nambari ya simu.

Hospitalini kwenye sehemu ya kuwahudumia wagonjwa, mwanamke amekaa kwenye kiti akiwa amevalia blausi yenye rangi nyekundu na koti lenye rangi nyeusi, akiwa anahudumiwa na muuguzi kwenye sehemu ya sikio.